Huyu ni mtu aliyevaa suti na amekaa katika ofisi lake akinukuu maandishi kutoka kwenye kompyuta yake kuandika kwenye karatasi na anaonekana kuwa yeye ni meneja.